Soko la wazi ambapo wanawake wawili wanaonekana wakiuza ndizi. Kuna rundo kubwa la ndizi zilizoiva zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Mwanamke mmoja, aliyevaa fulana nyekundu anaonekana akishughulikia ndizi huku mwingine akionekana nyuma yake. Inaashiria shughuli za biashara ya mazao sokoni.

Bustani ya migomba iliyolimwa ndani ya chafu au chini ya paa la uwazi. Migomba hio ina majani mapana na mirefu ya kijani kibichi. Kwa mbali, migomba mingine inaonekana ikiwa imepangwa vizuri.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa, vivaa vya kukamua vimeunganishwa kwenye chuchu za ngombe, na maziwa yanaonekana yakivutwa kupitia mabomba ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe.

Bakuli la kioo lililojaa mchanganyiko wa kioevu cheupe na vipande vidogo vilivyoganda vinavyoelea juu. Hii inaweza kuwa maziwa yaliyoganda kama vile mtindi wa nyumbani au jibini kabla halijachujwa.

Shamba la migomba iliyopandwa kwenye udongo mwekundu, baadhi ya migomba inaonekana kuwa midogo huku mingine ikiwa mikubwa na yenye majani mabichi. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo, labda kwa ajili ya kuhifadhi maji.

Kundi la ndama wachanga, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wamesimama kwenye zizi au banda la mifugo. Ardhi inaonekana kuwa na udongo na unyevunyevu kidogo. Ndama hao wamefunikwa na jua na nyuma yao kuna miundo ya banda la wanyama.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mimea mingi, ikionyesha mazingira ya kilimo au misitu midogo. Mbele kabisa, kuna miti michache ya migomba yenye majani mapana; huku udongo mwekundu ukiwa umekusanyika chini yao.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kwenye mmea wa ndizi. Majani makubwa ya kijani kibichi yanaonekana kuzunguka mkungu huo. Pia inaashiria ukuaji na mavuno ya ndizi shambani.

Kikapu kikubwa cha kusuka chenye kitu cheupe, kinacho onekana kuwa laini na kama unga au jibini laini, kikiwa kimetulia ndani yake. Kikapu hicho kina rangi ya kahawia na kina kingo zenye giza zaidi.

Shamba la kilimo, ambapo sehemu ya mbele inaonekana kuwa na mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo wa kahawia. Nyuma ya mimea michanga, kuna miti mikubwa ya migomba yenye majani mengi ya kijani kibichi. Kwa mbali upande wa kushoto kuna miti mingine mingi ya kijani kibichi.

Mwanaume aliyevaa sare ya kijani kibichi akikamua ng'ombe. Amekaa chini karibu na ng'ombe mkubwa mwenye rangi ya kahawia na nyeupe, huku akikamua maziwa kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia mkungu wa ndizi huku sehemu ya ndizi zikiwa zimeiva na nyingine bado mbichi. Ndizi hizo zimepangwa kwa namna ya kuvutia na chini kuna udongo wa kahawia. Picha inaashiria mavuno au mauzo ya ndizi.

Mahindi mengi yaliyokaushwa yakiwa yamening'inizwa kwenye kamba ndefu mbele ya ukuta wa mbao, mahindi hayo yame pangwa kwa urefu, na chini yake kuna chupa ya plastiki ya manjano iliyowekwa kwenye ubao.

Ng'ombe wawili, mmoja akiwa amelala chini kwenye jua na mwingine amelala kwa mbali nyuma yake, wote wakiwa kwenye eneo lenye nyasi. Ng'ombe aliyekaribia ana rangi ya kahawia na ana kengele shingoni. Wote wanaonekana kupumzika kwa amani.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara, akifanya majaribio au uchunguzi wa kisayansi ndani ya maabara. Ameinamia meza iliyojaa vifaa vya maabara kama vile mirija ya kupimia iliyowekwa kwenye stendi, vikombe vidogo vya plastiki na chombo kirefu cha kioo, chenye kioevu cha kijani kibichi.

Ndama wawili mmoja akiwa amelala chini kabisa na mwingine akionekana kulala karibu naye. Ndama wote wana rangi nyeusi na nyeupe, wamelala kwenye ardhi kavu yenye udongo kidogo, huku nyasi zikionekana nyuma yao.

Shamba la migomba. Katika picha ya karibu, kuna shina kubwa la mgomba likiwa na machipukizi machanga yakiwa pembeni yake. Udongo chini ya migomba umefunikwa na plastiki au karatasi za rangi ya fedha, labda kwa ajili ya kuhifadhi unyevu au kudhibiti magugu.

Jibini jeupe na lililoganda likiwa linachungwa kwenye kichujio cha plastiki cha rangi ya kijani kibichi kwenye wavu laini. Kuna kijiko cha chuma ndani ya kichujio, labda kinachotumiwa kukoroga au kuminya jibini. Mazingira yanaonekana kuwa jikoni, labda kwenye kaunta nyeusi.

Wanaume wawili kwenye mazingira ya vijijini au mashambani. Mwanamume mmoja amevalia koti la rangi ya machungwa na suruali nyeusi akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kimoja kikubwa cheupe kuenda kwenye mtungi ya chuma iliyobeba na pikipiki iliyobadilishwa kubeba mizigo.

Muhindi ulioadhirika vibaya na ugonjwa au wadudu. Sehemu ya juu ya muhindi imeharibika na kuwa nyeusi ikionyesha kuoza au shambulio la fang'asi. Sehemu nyingine ya muhindi bado inaonekana wazi ingawa pia imeanza kukauka.

Shamba la migomba. Mimea na migomba, mingi ikiwa bado midogo au ya ukubwa wa kati imepandwa kwenye mistari iliyopangwa vizuri kwenye udongo mwekundu. Majani makubwa ya kijani kibichi yanaonekana wazi. Picha inaashiria shughuli za kilimo cha ndizi.

Kundi la watu wakishiriki katika shughuli ya upishi labda wakipika uji au chakula kingine chenye maji maji. Kuna sufuria kubwa na watu wanatumia vyombo mbali mbali kuhamisha chakula, baadhi wakiwa wameshika sahani zenye chakula kilicho pikwa. Inaonekana kama maandalizi ya chakula kwa ajili ya kundi kubwa la watu.

Shamba la migomba midogo iliyopandwa kwa mistari, yenye majani mabichi yaliyochipuka vizuri. Udongo unaonekana kuwa tifu tifu na kuna njia za udongo kati ya mistari ya migomba. Kwa mbali, kuna miti mingine inayoshika anga.

Shamba kubwa la migomba ambapo mimea midogo ya migomba yenye majani mapana ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndefu, zinazoonekana kwenda mbali. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye unyevu kiasi.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimepangwa katika maganda mengi, na kuonekana zimekusanywa kwa ajili ya kuuzwa au kusafirishwa. Kwa mbali, kuna watu kadhaa na miti, kuashiria labda ni soko la wazi au eneo la kilimo.

Banda kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa lenye paa la chuma na nguzo za saruji. Ndani ya banda hilo kuna safu ndefu za ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamefungwa kwenye vibanda maalumu na wanakula malisho.

Soko au eneo la biashara ambapo ndizi nyingi mbichi zimewekwa chini zikiwa tayari kuuzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakihusika katika kupanga au kushughulikia ndizi hizo.

Migomba mingi iliyojaa ndizi zilizoiva, zikiwa zimetundikwa kutoka kwenye miti. Ndizi nyingi zina rangi ya njano inayong'aa ikionyesha zimeiva kikamilifu, huku baadhi zikiwa bado za kijani kibichi kwa mbali.

Mkungu mkubwa wa ndizi za aina ya ndizi fupi au kisukari ambazo zimeiva na kuwa na rangi ya njano. Mkungu huu umeshikiliwa wima, ukionyesha jinsi ndizi zinavyoshikilia kwenye bua kuu.

Mwanamume amepiga magoti akikamua ng'ombe mweusi na mweupe. Amevalia kofia ya samawati na nyeupe, shati la mikono mirefu, suruali la kijivu na buti nyeusi. Ng'ombe amefungwa kwa minyororo kwenye fremu ya chuma.

Soko la wazi au eneo la biashara ambapo ndizi changa zinauzwa. Kuna rundo kubwa la ndizi za kijani zikiwa zimelala chini. Watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume wapo katikati ya ndizi hizo, baadhi wameketi na wengine wamesimama wakifanya baishara au kusubiri.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe, wakiwa wamefungwa katika zizi kubwa la kisasa lenye paa la chuma na nguzo za mbao. Ng'ombe wengine wamesimama na wengine wamelala chini. Mbele yao kuna chombo kirefu kilichojaa maji, kinachotumika kuwanywesha.

Mtu amevaa koti lenye kofia la samawati na nyeupe, suruali ya kijivu na buti ndefu, akisimama karibu na ng'ombe kadhaa walioko ndani ya zizi lenye ua wa mbao. Ng'ombe hao wana rangi ya kahawia na nyeupe.

Shamba kubwa la mahindi machanga, likiwa na mimea ya mahindi iliyopandwa kwa safu. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa na afya njema na yenye rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na kuna magugu machache yanayoota kati ya mimea ya mahindi.

Mtu aliyevaa suti kamili ya manjano ya kujikinga na kofia, akiwa na kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni chenye rangi ya manjano na samawati. Mtu huyo anamnyunyizia ngombe mweusi na mweupe dawa, labda kuua wadudu au kinga dhidi ya magonjwa.

Shamba la ng'ombe ambapo ng'ombe kadhaa wa rangi nyeusi na nyeupe, wamesimama kwenye vibanda chini ya paa la bati. Mwanaume mmoja aliyevaa nguo za samawati na buti nyeusi, anaonekana akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mmoja, akitumia chombo cha kukusanyia maziwa kinachofanana na ndoo kubwa ya chuma.

Majani mengi ya migomba yaliyounda kama ndari yakiruhusu jua kupenya na kuangazia sehemu za majani na sehemu ndogo ya anga yenye mawingu meupe na samawati.

Wanaume wawili wakiwa katika eneo la usindikaji au kukusanya maziwa. Mwanaume wa mbele, amevaa kofia nyekundu na aproni iliyochafuka, anamwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mmoja mkubwa hadi kwenye chombo kingine.

Mwanamme akiwa amepiga magoti chini, akikamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia. mwanamme huyo anaonekana akishika chuchu za ng'ombe na chombo cha samawati kimewekwa chini kukusanya maziwa. Ng'ombe amesimama kwa utulivu.

Mwanaume akipulizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe, amevalia suti ya kinga ya manjano, kofia ya njano, na barakoa, na amebeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni. Ng'ombe amefungwa kwenye uzio wa ubao. Hii inaashiria shughuli za kuthibiti wadudu au magonjwa katika mifugo, labda kwenye shamba.

Mwanamke mzee akiwa amesimama katikati ya kundi la migomba. Amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zilizo bado kwenye kichala chake ambazo zinaonekana kuwa zimekatwa hivi karibuni kutoka kwenye mti.

Eneo la shamba au ufugaji ambapo kuna ng'ombe kadhaa chini ya banda lililotengenezwa kwa miti na matawi. Mbele ya picha kuna rundo kubwa la mabua ya mahindi au nyasi kavu. Mwanaume mmoja amesimama karibu na ng'ombe, akionekana kuwatunza. Mandhari ya miti inaonekana nyuma.

Mwanamke akiosha ng'ombe ndani ya zizi lenye ng'ombe wengi. Mwanamke huyo amevaa shati la pinki na sketi yenye michoro, na anatumia hose ya rangi ya kijani kumwagilia maji ng'ombe mweupe aliyesimama mbele yake.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Rundo la ndizi limekomaa vizuri na lina onekana kuwa nzito. Sehemu ya shina la mti wa ndizi pia inaonekana ikiwa na majani yake mapana ya kijani kibichi.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mgomba. Ndizi hizo zimepangwa kwa mikono mingi iliyoungana. Shina la mgomba linaonekana wazi na kuna majani makubwa ya migomba yaliyo karibu.

Mwanaume aliyevalia nguo nyeupe na kofia akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa aluminium , ndani ya chombo kikubwa cha chuma kisichoshika kutu. Mwanaume mwengine aliyevaa sweta nyekundu amesima anyuma yake, karibu na gari la kubebea mizigo lililojaa mitungi mengine ya kubebea maziwa.

Shamba la mahindi ambalo linaonekana kukauka huku majani mengi yakiwa yamebadilika rangi na kuwa kahawia au njano na yamenyauka. Hali hii inaashiria ukame au uhaba wa maji ambao umesababisha mimea ya mahindi kushindwa kustawi vizuri.

Kundi la wanawake watatu katika eneo la vijijini, pengine wakiandaa chakula au kinywaji. Wanawake wawili wamekaa chini wakijishughulisha na bakuli kadhaa za kukausha za mbao na bakuli za chuma, zilizojazwa na kitu cheupe, kinachoonekana kama uji au maziwa.

Shamba kubwa la migomba, ambapo migomba mingi imepangwa kwa safu ndefu. Migomba ina majani makubwa, ya kijani kibichi yaliyotanda juu, yakitoa kivuli chini. Mashine ya migomba yanaonekana yakiwa yamesimama wima.

Eneo la kijijini au la mashambani lenye mimea mingi. Kuna miti ya migomba mingi iliyozungukwa na mimea mingine. Upande wa kulia wa picha, kuna sehemu ya paa la bati la kutu la jengo. Kushoto mwa picha, kuna mabati yaliyoporompka au yaliyotupwa chini, yakionyesha uharibifu au ujenzi usioisha.

Kundi la watu wakiwemo mwanaume aliyevaa fulana yenye mistari na mwanamke aliyevaa kofia wakiwa wamesimama karibu na ng'ombe wawili weusi waliofungwa ndani ya zizi lenye paa rahisi la mabati.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika ndizi mbichi iliyo menywa, na kando yake kuna maganda ya ndizi. Nyuma kuna ndizi zingine ambazo baadhi zimechangamiliwa na zingine bado hazijamenywa.

Eneo la kukusanyia maziwa ambapo kuna mitungi mingi ya chuma ya kuhifadhia maziwa mbele. Nyuma kuna jengo dogo lenye paa la bati la kijani. Wanaume wawili wanaonekana ndani ya jengo hilo mmoja akivalia kanzu nyeupe na kofia nyeupe na mwengine akivalia nguo ya giza wote wakiwa wanashughulikia jambo fulani labda kupima au kusindika maziwa.

Shamba la migomba iliyopandwa kwenye udongo wenye rangi nyekundu kahawia. Migomba imepandwa katika mistari au kwenye matuta, huku udongo ukiwa umechukuliwa na kutengeneza mifereji au mashimo madogo kuzunguka kila mmea.

Mwanamume akishikilia rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi akionekana akiziuza au kuzisafirisha sokoni. Anatabasamu na anaonekana kuwa na furaha. Mbele yake kuna rundo jingine kubwa la ndizi zilizopangwa.

Mikono ya mtu ikishika gumzi la mahindi lililo kauka, huku gumzi nyingine nyingi zikiwa zimelala chini. Mahindi haya yanaonekana yametobolewa na yamepangwa kwa hajili ya kukaushwa kwa ajili ya kuhifadhiwa.

Mchakato wa uzalishaji kiwandani ambapo poda nyeupe au isiyokolea sana inamiminwa kutoka kwenye mashine kwenda mkanda unaobeba bidhaa. Poda hiyo inaonekana kuwa nyingi na inaenea kwenye mkanda.

Zizi la ng'ombe lililojengwa kwa mbao na paa la bati, likiwa na ng'ombe mmoja mweusi ndani yake akinywa maji kutoka kwenye chombo cha zege. Karibu na zizi kuna mahudumu ya plastiki ya rangi ya manjano na nyeupe.

Mtu ambaye labda ni mwanamke, akiwa amepiga magoti na kumkama ngombe dume. mtu huyo amevaa shati la machungwa na kijani na skati yenyea milia ya rangi tofauti, ngombe huyo ana rangi ya kahawia na maziwa yanaonekana yakimiminika kutoka kwa chuchu yake na kuingia kwenye ndoo ya kijivu.

Eneo la mashamba likiwa na udongo mwekundu uliolimwa katikati. Pande zote za udongo huo kuna mimea mingi ya kijani kibichi ikiwemo migomba na nyasi ndefu. Kwa mbali kuna miti mirefu na anga la samawati lenye mawingu meupe.